Madaktari wa meno wanafaa wasaidie watu ambao wanaumwa meno kwa sababu hao watu wanapitia shida nyingi na hawezi wakakula hawawezi kukunywa kitu baridi na hawawezi kutumia kupiga mswaki.

Madaktari wanafaa wasaidie wagonjwa ambao wanatakikana kwa kupewa operesheni kwa sababu madaktari hawa ni madaktari ambao wanafaa watu sana.

Moto ni kitu mbaya sana inaweza maliza watu na nyumba, duka ni nchi nzima mpaka hati ya msitu inaua. Hata wanyama pori ambao wanaishi ndani ya msitu wanaweza kufa kwa sababu inachoma sana.

Choo ni kitu muhimu sana. Imesaidia sana watu kwa kutumia haja yao. Watu wengi wanatumia chooni kwa kuenda haja kubwa na ile ndogo kwa sababu bila choo watu wangetumia na kujisaidia nje.

Wakulima wanafaa watumie dawa, kwa kuua wadudu ambao wanakula mimea, ambao wamepanda. Kwa sababu ukiacha, wadudu watakula na watamaliza hio mimea.

Hii inasaidia sana watu ambao wanaumwa magonjwa mbalimbali. Inasaidia kuponyesha mtoto, kina wazee, kina mama ambao wanatapika sana. Pia inasaidia kupea watu nguvu.

Changamoto ambapo hawa watu wanapitia ni mingi sana. Watu hawa wanafaa usaidizi kuchimbua mahali pakuekea maji kwa sababu unapitia wanapoishi ni mahali ambapo mvua haikuwangi ikinyesha mara kwa mara.

Watu waende kwa hospitalini ili wangalie wagonjwa. Watu wasiende kwa kuangalia familia zao bali waende kuangalia watu ambao wako kwa hali mbaya wengine ambao wanapita hali maututi.

Walaimu wanafaa kusomesha watoto vizuri. Kwa sababu watoto wakipata elimu ya kutosha wanabadilisha jamii na kesho watakuwa kichwa na kiongozi wa nchi.

Daktari wanafaa kusaidia wagonjwa ambao wanahitaji kutibiwa. Kwa sababu ugonjwa hii kukosa kupata dawa wanagonjeka na kupeanaa ugonjwa huo kwa watu ambao wana afya.

Dawa ni muhimu kwa afya ya mwanadamu. Kila dawa ambacho mwana daktari anakwandikia unafaa uitumie, vile inafaa kutumiwa. Kwa sababu ukiosa kutumia, unaweza, kwa vibaya unaweza...

Daktari wa meno anafaa kuwatibu watu kwenye meno, siku hizi watu wengi wanaumwa meno kwa sababu wanatumia kukula vitu tamu tamu.

Watoto wako na haki ya kufurahia, kwa sababu watoto wakipewa chakula na mavazi huwa watafurahia na wazazi wao, wazazi wanafaa wapee watoto kenye wanataka.

Daktari wa mifupa anakaa kusaidia wagonjwa ambao wako na shinda ya mifupa, kwenye mifupa mgonjwa anafaa afanye mazoezi kila siku ili asikie vizuri.

Kila hospitali inafaa kuwa na vifaa mbalimbali kwa mahospitali. Kwa sababu, wagonjwa wako na ugonjwa mbalimbali, kila mtu ako na ugonjwa tofauti tofauti.

Moto ni kitu hatari sana kwa wananchi, na kwa afya ya mwanadamu. Moto huweza kuteketea kila kitu, na huweza kupoteza afya ya mwanadamu.

Wenye walisomea kusuka nywele kutengeneza mwili, pia wao wanafaa wapewe kazi na ya kuanzisha biashara yao.

Kitu muhimu sana, imesaidia wanadamu kudungwa wanapoanguka. Watu waende hospitali wakiwa mgonjwa si kukaa nyumbani waende hospitalini watibiwe.

Watu wanafaa watupe takataka na machafu yote mbali na manyumba. Kwa sababu watu wakiweka uchafu kwenye nyumba inaeza leta maradhi ugonjwa yoyote, kama maradhi ya kupindukia.

Madaktari wa maskio wanafaa wakuwe na vifaa vya kuangalia kwenye masikio. Kwa sababu watu wengi wanaumia sana.

Watu wachukue mawaidha yanayopewa na madaktari kwa sababu daktari anamtabiria kile ambacho kinaweza leta ugonjwa tena.

Madaktari wa meno pia wazingatie mchakato wa kutoa meno. Kwa sababu watu wengi wanaskia maumivu ya kichwa wakati wanatolewa meno.

Watu wasiamini hizi vitu. Hizi vitu zinaharibu akili za wanadamu, na zinaweza fanya watu wakuwe wazimu, na watu waache kuenda kwa mahali ya wachawi, ili wagombanishe watu.

Kila shule huwa wanafaa kuwa na mfereji na mbele ya chooni kwa sababu inasaidia watoto kuosha mkono baada ya kutoka chooni.

Madawa hizi zinaweza leta ugonjwa mbaya kwa sababu hazipatikani kwa hosipitalini, zinauzwa kwa madukani. sinaweza mdhuru mtu

Hii ni kitu muhimu sana watu waoshe mikono baada ya kutoka chooni na kabla ya kukula na pia watu waoshe matunda kabla ya kukula.

Mvua ikinyesha sana inaweza haribu kijijini, sokoni na njia za kusafiri. Pia watu hukosa mahali pa kulala kukinyesha sana.

Madaktari wanafaa wasaidie wagonjwa walemavu, wasio na uwezo wa kutembea na waliochukuliwa na watu wengine. Wanafaa wasaidie watoto.

Usafi ni kitu muhimu sana, watu wanafaa wafanye usafi kwa kila mahali, mahali ambapo wanapikia wanafaa waoshe, kwenye choo kwenye nyumba, kila mahali ambapo watu wanafanya na mnajisaidia wanafaa waoshe.

Watoto na maisha ya wanadamu. Watoto wanafaa walelezwe, wanafaa wapewe chakula, wakikuwa mkubwa wanaweza wakasaidia familia yao. Kwa hivyo watoto wanafaa wapewe malezi, chakula, kila kitu wanacho hitaji.

Daktari ambao wanasaidia wamama kwa kuzaa inafaa wapende watoto hao kama watoto wao maana watoto wao unafaa uwaonyeshe furaha mwanzo.

Hii inafaa watumie wazee, ambao wanazeeka, kwa sababu wanaweza kuwasaidia kwenda kwa kitanda...

Wagonjwa wanafaa waende hospitalini ili watibiwe. Kwasababu kwenye hospitali Kuna madaktari ambayo walisoma Na wakona shahadha vikuu

Watu wasome ili wasidie jamii na watu wao kwa sababu mtu akisoma atasaidia watu wake na familia yake na watu ambao ni wagonjwa.

Mtoto akidungwa dawa hiki wanapona maradhi lakini wasipokosa kudungwa ama kupata dawa hiyo wanaweza fanya na kukufa, watu wapeleke watoto wao hospitalini.

Serikali wanafaa wapewe chakula ndogondogo ili wajisaidie kwa sababu mapolisi wa Kenya wako na njaa sana, kila mtu anapoona wanapenda kuchukua vitu ndogondogo.

Dawa hiki inasaidia watu ambayo wako na kifafa. Wakitumia kifafa inapotea. Ningeambia watu watumie dawa hiki bila, bila kutumia gharama.

Watoto wanafaa wapewe chanjo ya kwanza. Kwa sababu chanjo hiyo inazuia maradhi mingi, na watoto wanakua haraka. Ikiacha mtoto bila kuchukua madawa, mtoto ataugua magonjwa mingi.

Madaktari wanafaa watibu watoto wadogo kwa sababu watoto wachanga wanahitaji kupewa dawa mwilini ili wapone ugonjwa wakonao.

Watoto wanafaa wapate chanjo ya kwanza, na ya pili na tatu. Kwasababu mtoto akipata chanjo ya ya kutosha, anaweza kuwa hashikwi na ugonjwa wa nje.

Kukinyesha watu hawafai kuenda mahali hatari sana kwasababu maji yanaweza kuwaosha watu na kubeba na kufanya na kuhatarisha maisha ya watu.

Ni vizuri wa watoto kupeleka hospitalini ili wapate tibabu ya kutosha. Maanake ukiacha mtoto ikiwa mgonjwa mtoto uweza kupoteza maisha yake. Ni vizuri kupeleka watoto hospitalini.

Dawa ni kitu muhimu sana . Inasaidia sana mwanadamu inaponesha watu, watoto, wazee kila mtu ambaye ako na maumivu anahitaji dawa. Huku ni hospitalini watu wanapatiwa dawa ambapo kunywa na kumeza.

Madaktari hawa wanafanya kazi ngumu, wanasaidia watoto walemavu wenye walizaliwa bila kufika kiwango ama mwezi, pia wanasaidia akina mama ambao wana...

Serikali wanafaa watengeneze njia vizuri kwa wanachi, kwa sababu mvua kubwa inaweza nyesha kwa nguvu, inaweza kuingilia kwa njia na kufanya watu waanze kukanyaga.

Inafaa wasaidiwe kwenye hospitalini, inafaa wapewe chakula, maji kila kitu, mwenye anaangalia mgonjwa inafaa wambebee chakula ili wafurahishe wagonjwa.

Maji ni kitu muhimu sana. Watu wanafaa wapate maji, chakula na mahali pa kulala. Watu wakipata hizo wanaweza wakaishi bila chuki.

Mvua ya mfuriko inaweza kuleta hasara mingi inaeza ua watu kupoteza mali ya watu wanyama na manyumba. Watu wanafaa watumie mbinu za kutorokea kwenye mvua ya mafuriko.

Wakulima wanafaa watumie manguo ya kuzuia dawa ambapo wakati wanatumia madawa ya kutengeneza. Wanafaa watumie kile ambacho wako nao waende kwa shambani.

Ukame ni kitu mbaya sana wenye wanaishi nchi za ukame wanafaa wasidiwe maji, vyakula na menginezo ambayo aanahitaji.

Maji yanaweza leta hasara. Kwa sababu, watu wasipojenga mahali pa maji kuingia, maji zinaeza vunja ndani za nyumba, na zinaweza haribu vitu na mali za wenyewe.

Daktari wa meno pia wanafaa kuwa na vifaa ya kusaidia wagonjwa kama vile kitanda cha kulalia, vifaa vya kutoa meno na vitu zingine zote. Wenye kuhitaji wanafaa wapewe.

Dawa hiki ni dawa muhimu sana. Inaweza ikazuia ugonjwa ambao uko nayo kwa mara hiyo na inaweza kufanya mtu asikie vizuri akapona kwa ile ugonjwa ako nayo.

Wagonjwa wanahitaji watibabu mingi, kwa mfano wagonjwa wa ulemavu wanahitaji kusaidiwa kwa mazoezi ili wapate nguvu ya kutosha.

Watoto wanafaa waambiwe waoshe mikono baada ya kutoka chooni kabla hawajakula chakula. Wakizoea mtoto anafanya kama mtindo na wanaweza kuwa na afya nzuri.

Mvua inaeza leta hasara nyingi kukinyesha sana inaeza haribu mali na inaeza vunja njia za kupita. Mvua pia inaeza haribu mali za wenyewe

Wafanya kazi kwenye mahali ambapo mafuta na kwenye umeme wanafaa wavae nguo za kuzuia ili wasipate magonjwa.

Moto ni kitu mbaya sana, inaweza haribu vitu na mali za wenyewe na inaweza haribu afya ya watu. Watu wakiona moto wapige watu ambaye ni wakuzima moto ama usaidie kuzima iyo moto.

Madaktari wa meno wanafaa wawe na vitu vya kuangalia ndani ya mdomo ili usiingie ugonjwa, wagonjwa wengine wanaweza kutolewa meno, jino moja ambalo limeharibika linaweza haribu zile zingine.

Wamama wanafaa wapeleke watoto chanjo na hospitali, kwa sababu watoto wanahitaji kupewa dawa wakiwa wachanga. Hivo mtoto anaweza kuwa mzuri.

Wapande miti na wafanye usafi. Usafi ni kitu muhimu sana. Kuosha vyombo ambavyo watu wanapenda kula. Wakitoka msalani, wanafaa waoshe mikono kabla hawajaa kula chakula. Pia wanafaa waoshe mikono.

Madaktari wa nesi wanafaa wasaidie akina mama na watoto ambao wako wagonjwa. Kuna watoto mbali huhitaji usaidizi kuzaliwa maana wakizaliwa wanaweza kuwa wamezaliwa na wagonjwa.

Watu wanafaa wavae vitu vya kuzuia madawa kabla hawajaingia kazi, kwa sababu inaweza wadhuru hiyo sumu ikiingia puani ama macho watu wanaweza kukosa afya.

Daktari katika rufaa watumie vifaa vizuri vya kuangalia mwili. Kwa sababu watu wengi siku hizi wanaumwa na hawana mbele wala nyuma ya kujisaidia.

Moto ni kitu hatari sana, mtu akiona ajali imetokea kwenya barabara, hasa wakiona kwenye tanki ya petroli wenye amekuwa na ajali watu watoroke na wapee polisi ili watu wazime na watu wakianza kuchokoza hapo watu wanaeza kufa.

Ugonjwa huu wa ukimwi, ni hatari sana. Watu wanafaa wajilinde, watumie mbinu zote za kuzuia ugonjwa huu kwa sababu huu ugonjwa unaweza ua mtu na haina dawa chochote.

Daktari wa meno, daktari wa nywele pia ana maskio, wanafaa wasaidie watu wakiwa mgonjwa. Wanafanya kazi mzuri kwenye nchini, kusaidia wateja na wagonjwa.

Watu wasiende kukunywa pombe, kwa sababu pombe inaweza mletea mtu maradhi, maradhi ya ndani.

Watoto ambao wanazaliwa kabla ya wakati wao ya kufike waafaa kupelekwa mahali ya kuishi kabla yao kukufa.

Daktari anafaa asaidie watu ili wapate usaidizi kwa mfano madaktari wa meno wanafaa wapee dawa ya kutosha na kuangalia wagonjwa ambao wanaumwa meno.

Daktari wa maskio, huwa wanafaa kuwa na vifaa vya kuangalia ndani ya skio, ili adui, wadudu ambayo wanasumbua watu kuingia kwenye shimo ya skio.

Watoto ambao wako na ugonjwa wanafaa wasaidiwe. Wanafaa wapewe dawa ambayo inaweza watibu kwa sababu hao watu, hao watoto hawana akili, wanafaa wasaidiwe bila kuchukuliwa mateso.

Hizi vitu ni vitu ya uchawi na uganga, watu wasiende mahali kama hivi kama wanataka kuishi na maisha mazuri. Kwa sababu huyu mganga anachukua pesa bila kusaidia na kumroga mtu.

Daktari ya macho anafaa kuwa na vifaa vyote vya kuangalia macho kwa sababu watu wengi wanaumia sana huku nje, wengine wanahitaji madawa na kudhibitiwa vizuri, kutibiwa vizuri.

Madaktari pia wanapewa sumuna aina yoyote yoyote ya dawa ambayo inasaidia watu. Kwa sababu bila dawa hakuna mtu ataepuka na ugonjwa. Na nafikiria serikali iassume juu ya watu wengi .

Wanasoma vitu mbalimbali, wengine wanasoma udaktari, wenye wanasoma udaktari wanafaa wasaidie watu ili kesho wasaidiane watu wao, watu ambao walizaliwa.

Wanaishi nchi ya ukame wanafaa wasaidiwe Kwa sababu kwenye nchi kavu hakunaga maji wanafaa waekwe mfereji ili wajipatie maji ya kutosha.

Watu wanafaa washerekee, waende kwenye sherehe, wakule, wakunywe kenye wanataka. Wenye wanafaa wafanye sherehe wanafaa watayarishe mambo ya wageni. Wageni huwa wanakula chakula.

Chanjo cha kwanza mtoto inazuia maradhi mengi. Ya mtoto anafaa apelekwe hospitali, mara kwa mara anapokua mkubwa.

Daktari wanafaa wakuwe na kila aina ya teknolojia ya kisasa ili isaidia wagonjwa ambao wanahitaji kutibiwa.

Wamama ambayo ni wajawazito wanafaa waangaliwe na madaktari ambayo wanajua na wakona elimu ya watoto ambao wako kwa ndani ya tumbo yao.

Ugonjwa wa kipindupindu ni hatari sana. Watu ambayo wameshikwa wanaeza sababisha vifo. Watu waende hosipitalini wakipata ugonjwa huo maanake wanaeza kutuambukiza wakikosa kutibiwa.

Vitu hizi ni viti ambazo haziendi, haziendeshi akili za mwanadamu. Mtu ambao anaamini hizi vitu ni mtu mjinga. Watu wasiende kuamini waganga ama wachawi.

Watu wanafaa wasome vile ya kusaidia mtu akiwa na ugonjwa wa mahututi. Wanafaa wapewe first aid . Wasome wahakikishe mtu ana.....

Kila hospitali inahitaji madaktari ambao walisoma. Na huwa ni vizuri kila hospitali kuwa na bidhaa vyake vya kutosha ili wagonjwa wapate matibabu vizuri.

Bila dawa watu hawawezi wakapona bila idhini ya Mungu dawa ni kitu muhimu sana mtu akimeza dawa ama kukunywa ama kudunga huwa wanaskia vizuri.

Madawa hizi zinapatikana kwenye kila duka, zinasaidia watu kupata nguvu, kupona na watu kuwa na afya nzuri. Afya ni kitu mzuri sana kwa afya ya mwanadamu.

Kwa utulivu wa moyo na ubongo, mtu anafaa aende mahali ambapo kwenye kuna wanyama wengi ili apate furaha kwenye ubongo.

Serekali wanafaa watengenezee mahali pa kuchotea maji kwa sababu watu wanahitaji maji na maji ni afya ya mwanadamu ama mwanadamu hawezi kuwa bila maji. Watu wanafaa kutumia maji.

Madaktari wanafaa wachukue dawa na watibu watu ambao ni wagonjwa. Wagonjwa wanafaa wapewe dawa ya kutosha ili iwasaidie.

Daktari wa meno anasaidia sana watu ambao wanaumwa na meno. Wanafanya kazi mzuri kwenye hospitalini. Wanasaidia watu kutoa meno ili watu wasikie vizuri.

Watu ambao wanaamini hizi vitu wamepotea sana. Hufaii kuamini vitu watu waanze kuamini mungu na waache mambo ya machawi na waganga.

Kila mtu ana kuwa na kifaa cha kuzimia moto kwa sababu pia nawe unafaa kuwa na hiyo. Mtu anaweza akapata ajali ya moto na anaweza zima mara hiyohiyo kama ako na kifaa hiyo ya kuzimia.

Mvua ikinyesha kwenye jijini, watu wanafaa watumie mbinu za kutoa hizo maji , maji zinaeza aribu mali za watu, zinaweza poteza afya ya mwanadamu.

Watu wanafaa watumie madawa ambayo yaliyoandikwa na madaktari. Sio tu kuyatumia madawa ambayo wanaenda kununua kwa dukani ama ambayo wanaenda kupata marafiki zao. Watu watumie madawa ambayo wanapewa na madaktari.

Wagonjwa wanafaa wapewe mazoezi kabla, baada ya kutibiwa. Kwa sababu wakipewa mazoezi mifupa yao inaweza kuwa inafanya kazi tena.

Kina mama wanafaa watunze watoto na walete watoto kwenye hospitali wanapokuwa mgonjwa wakati huo. Mtoto akikuwa mgonjwa bila kutibiwa au kupelekwa hospitalini anaweza kukosa uhai.

Dawa hiki inapewa watu wakubwa na pia watoto, watoto ambao waliopewa hii dawa inasaidia sana na inaweza fanya watoto au watu wakuwe na afya.

Madaaktari wanafaa watibu watu ambao wanahitaji usaidizi, kwa sababu bila hao madaktari wagonjwa hawawezi tibika.

Moto si kitu ya kuchezea. Watu wasichezee na moto. Moto ukitupa mahali inaeza ikachoma nyumba na iharibu mali za watu. Kwa sababu, ukitupa mahali popote inaeza leta hasara.

Dau ni kifaa muhimu sana. Mtu hutumia kuvuka mto, bahari, mahali popote ambako kuna maji. Mimi napenda sana kupanda dau.

Serikali inafaa itengeneze mahali pa kuchotea maji kwa sababu watu ni wengi mahali pa kutoa, mara ingine wazungu wanakuja wakuje wasaidie watu.

Waganga ni watu wabaya sana. Unaeza ukaharibu maisha ya mtu mengine kutumia ujunzi wachawi wanafanya. Ukiwaona mtu ambaye ni wachawi, mfukuze yeye na umchape.

Madawa hizi zinasaidia sana, wengine wakikunywa wanapata nguvu, mimi ningeambia watu wakunywe dawa hizi kama wanataka kupata nguvu ya kutosha.

Dawa hii inasaidia sana mtoto ambaye akona ugonjwa wa kipindupindu kwa sababu ukimeza hiyo dawa inazuia hiyo ugonjwa na mtu atapona haraka.

Usafi ni kitu muhimu sana watu wanafaa waoshe mkono kabla hawajekula chakula na baada ya kutoka choo watu wanafaa kutumia sabuni kuosha mkono na wafanye usafi.

Watu wakubwa na watu wadogo wanafaa wachukue dawa na chanjo, hasaa watoto wanafaa wapewe chanjo wakati unavyotakikana na wakipita ujue watoto wanaweza kuwa na shida, wanaweza kuwa na ugonjwa, so usikuwe mtu ambaye.

Madawa ni muhimu sana. Zinapunguza ugonjwa. Watu wanatumia vizuri kwa kutumia madawa vinavyofaa. Nyingine wameandikwa vile inatumiwa.

Watu watumie mbinu ya kinga kwa na kujizuia kutokana na madawa hatari. Kwa sababu wakitumia hizi madawa wanaweza kuwa wagonjwa, wanaweza kukosa uhai.

Madawa hizi ni vizuri kuzitumia kwa sababu binadamu wakimeza wanapona haraka wanapata nguvu ya kuenda mahali popote ambapo wanataka. Kwa hivyo watu watumie dawa vizuri.

Madaktari wanafaa wasaidie wagonjwa wowote ambao wako na ugonjwa mbalimbali. Kazi yake ni kujulia na kupea watoto dawa ambayo inaweza ikasaidia mtoto kupona.

Polio ya watoto inasaidia sana watoto kwa sababu bila wao watoto wangepata wagonjwa mbalimbali ya hewa .

Serekali wanafaa waelimishe wagonjwa wawaambie mbinu za kutumia dawa na kusomea mambo mengine mingi kwa sababu daktari ndio wanajua vile inamezwa dawa na wakati unaofaa.

Ni vizuri kuvaa nguo ya kuzuia sumu, wakati unatumia sumu. Kwa sababu, sumu ni kitu mbaya inaweza fanya mtu akufe.

Watu maskini ambao hawana mbele wala nyuma wanakaa wasaidiwe vile wanaweza kusaidiwa. Wengine wanataka kusaidiwa wao wakipiga picha, watu hawafai kupiga picha kama wanataka kusaidia.

Watu waende hospitali wakikuwa wagonjwa, kwa sababu kwenye hospitali kuna madawa ya kutosha. Pia kuna madaktari ambao wanatibu na watawambia vile ya kununua dawa hizo.

Dawa hiki inapea watu nguvu ya kutosha, kwa sababu inafanya mtu kupoza kwa nguvu. Na kuwa ni mtu ambayo ako na afya.

Mtoto akizaliwa, baba huwa anakuwa anafurahia sana. Akina baba inafaa watunze akina mama na mtoto wao, wanapozaliwa mama na baba wanafurahia sana.

Madawa hizi huwa inasaidia sana mwili ya damu. Isipokutumia hizi madawa kwenye vile inafaa kutumiwa, unaweza ukapata kile ambacho unahitaji.

Kuna mahali mengi za kufanyiwa mambo ya meno. Watu wanafaa waende mahali popote pa kuangalia meno ili watu waponi meno.

Mvua ya mafuriko ikinyesha watu hukosa mahali pa kupita na mahali pa kuuzia vitu. Ambapo kukinyesha sana watu wanahitaji kuchukua dau ama kukaa kwenye nyumba bila kutoka.

Watu wengi hufurahia waakiona wadudu hizi kwenye mahali ambapo mko. Wadudu hizi zinavutia sana watu kwenye furaha. watu huskia vizuri wanapoona wadudu hizi.

Daktari wanafaa watumie mbinu zote za kusaidia walemavu. Wazee pia na watoto wanafaa watibiwe, wapewe dawa ya kutosha ili wapone.

Kuna mahali hukosa kupata mvua mwaka mmoja, mwaka mbili, mwaka tatu hivi. Serikali wanafaa wasaidie wenye wakona wanyama ili wapate usaidizi wa kutosha manake ukame unaeza kuwa mkubwa ama mwingi.

Watu wanapoingia hospitalini wanafaa watumie mask , kwa sababu, wakivaa hio hawawezi kupata maradhi kama corona ama homa. Watu watumie mask wanapoingia hospitalini.

Watu wanafaa kuvaa maski kwa sababu kuna vigonjwa ambazo zinaendelea, kila mtu ambaye anenda huku tunapitana inafaa avae ili ajizuie magonjwa.

Watoto ambao ni wachanga, ambao walizaliwa kabla ya kufikisha miezi, wanafaa wawekwe kwenye glasi ili watibowe, wapewe chakula pale na wapate dawa ya kutosha.

Wazee, watoto, vijana wote wanafaa waende hospitali wakiwa wagonjwa, kwasababu ugonjwa haina utoto na uzee. Watu waende hospitalini ukiwa mgonjwa.

Dawa hiki inasaidia kupona, dawa, ni dawa ya kichwa. Kama unaumwa sana kichwa unaweza ukatumana hio number , ili upate hio dawa.

Hizi vitu daktari akikuandikia unafaa uende kwenye hospitalini na uchukue dawa ambayo amekuandikia.

Si watoto peke yao wanahitaji dawa bali watu wakubwa pia wanahitaji kudungwa na wapate sindano ili watibiwe. Watu wakubwa pia wanafaa waende hospitali wakiwa wagonjwa.

Watoto wanafaa wanted polio ili wapone haraka. Mtoto akikosa kuchukua polio anaweza kufa na kukosa kutembea na kuwa huwezi tembea tena. Pia mm ningemuabia watu waende hospitalini wapewe watoto wao polio na dawa zingine ambazo zinatumiwa.

Hii inasaidia sana kuzima moto na kuleta mafuta na pia kubeba maji. Gari hiki inasaidia sana waterema wa wananchi, inapeana kila ambacho wanahitaji.

Dawa hii inahitajika kudunga watoto wadogo ama wachanga, ambao hupitisha umri wa mwaka mmoja. Wanafaa wachukue kila wiki ama kila mwezi ambao wanaishi.

Wenye wanaamini uchawi na uganga huwa wanakuanga watu ambao wamepotea kwa sababu hizi ni vitu ambazo mungu hazipendi sasa kushiriki kitu na mungu pia ni makosa.

Madaktari wa meno wanafaa kuwa na kila aina ya kutumoia au kila mbinu za kusaidia wagonjwa. Daktari tofauti tofauti wako kwa hospitali. Haswa, madaktari ya meno huwa wanafaa wazingatie wagonjwa vizuri.

Dawa hiki inasaidia wagonjwa ambao wako na ugonjwa ya kifafa. Watu wanatumia kukunywa dawa hiki kila siku, na watapona.

Watu watumie dawa ambazo zimeandikwa na daktari kwa sababu bila kutumia karatasi ambayo haijaandikwa inakuwa makosa sana na inaweza kumdhuru mtu ambaye anakula hiyo dawa.

Madaktari wamesha chukua vifaa vya kutosha ili kusaidia wagonjwa ambao wako na shida, ugonjwa mbali mbali unaoshika wagonjwa ni hatari sana na wanafaa kuwa na vifaa vya kuangalia na kupima.

Fundi Wiki ni fundi wakutengeneza choo, kwasababu choo ni mahali ambapo afya zinaanzika. Watu wanatakikana wawe na usafi kwenye chooni, ukitoka choo utumie kunawa mikono maji na sabuni. Choo ni mahali ambapo usafi zinatoka.

Dawa yeyote ambayo inasaidia mwanadamu inatumiwa kwa hospitalini, watu wanafaa waende hospitali ili wapate matibabu ya kutosha, kuna madaktari ambao wamesoma na watasidia.

Dawa hii inasaidia sana watu kupata nguvu na watu wakizoea kukula hii dawa na kumeza inaweza saidia na kupea nguvu za kutosha.

Mvua mkubwa wa mfuriko, unaweza ukaleta watu wakose mali, na kupoteza vifaa na wanyama pia. Kukinyesha mvua sana watu wasitoke majumba zao, hasa watoto.

Watoto wanafaa wapate chanjo ambayo wao wenyewe wanahitaji wakati wowote, wakati ambayo wako wachanga. Mama anafaa apeleke mtoto baada ya kila mwezi kwenye hospitali ili atibiwe.

Nyumba ikibomolewa, watu wanafaa waende na wasitoke kwao, kwa sababu kwenye kimebomolewa inawezamdhuru wao, watu wasiende kwenye mahali imebomolewa.

Waganga wakipatikana wanafaa wachapwe makofi na wapigwe mafimbo ili watoroke na wasirudi tena kwa sababu waganga wanafanya vitu ambavyo mungu hataki.

Madaktari wa kila aina wanafaa kuwa na vifaa vya kutibu watu. Madaktari wa maskio, na wa macho na wa meno, huwa wanafaa kuwa na akili nzuri ya kutibu watu.

Wagonjwa wanafaa wapelekwa hospitalini ili watibiwe kwa sababu watu wagonjwa hawafai kudunga watu nje nje na watu sio watoto. Watoto ndio wanafaa wadungwe nje.

Biashara ni kitu muhimu sana. Yeyote ambaye anataka kufanya ama kuanza biashara anafaa azingatie kidogo kidogo. Maana anze chini mpaka juu.

Mtoto anapozaliwa anapaswa kupewa chanjo hadi afikie miaka mitatu. Chanjo zinatolewa hospitalini kwa kila mtoto au kila baada ya miezi miwili. Watu wanahimizwa kuwapa watoto dawa zinazohitajika.

Ukame ni kitu mbaya sana. Inaweza ikafanya wanyama ya watu wakufe bila kupata chakula na mvua. Kwa hivyo, ukame ni kitu mbaya.

wawe tengeneze watayarishi wagonjwa ambao wako na ugonjwa tofauti tofauti. Wazee wanatakikana wapatiwe vitu vya kuketi na vyakulala.

Dawa hiki inasaidia watoto wakiwa wachanga. Wanafaa wapewe wakiwa wadogo sana ili izuie maradhi ambayo yanaweza shika mtoto.

Watu wanafaa watumie madawa vizuri. Na watu wasiende kununua madawa kwa dukani. Waende hospitali kwa sababu dawa ambayo iko kwa hospitali imeandikwa na daktari.

Watu wa stima wanafaa watayarishe na kutengeneza stima vizuri. Kwa sababu pengine watu wamepata ajali mingi ya stima, na wanafaa wasaidie watu.

Madawa hizi zinasaidi watu kupata nguvu za kiume. Watu wananunua madawa hizi kwenye maduka na wanatumia mbinu yeyote ya ama elimu wako nayo.

Madaktari wanafaa wapewe mawazo na mawaidha kwa akina mama ambaye wako na watoto. Wanafaa wapewe mawaidha ya kutosha ili watoto wakikuwa wagonjwa warudishwe kwa hospitalini.

Wanaotengeneza madawa wanafaa wazivae nguo ambazo haziwezi ingizwa na madawa na watunze afya zao. Kwa sababu ukifanya makosa kidogo unaweza ukapoteza afya yako na uhai wako.

Wachukue chanjo kila wanapoona chanjo. Kwa sababu watu wanaweza wakaugua ugonjwa ambao una kifo. Watu wanafaa wachukue sindano na ili kama wanataka kupona.

Ng'ombe zinafaa kuangaliwa kwenye masikio na ndani ya puani kwa sababu kuna wagonjwa ambao huanzika kwenye pua wanafaa wapime na wapee dawa ya kunywa ama kudungwa.

KIna mama wajawazito wanafaa hosipitali. Pia wenye wanapea watoto maziwa pia wanafaa waende hosipitali .Kwenye hosipitalini hakuna mtu ata ataeza kuwa mgonjwa. Kila mtu anaeza sikia.

Unatumia sabuni kuosha mkono baada ya kutoka chooni. Pia watu waoshe mkono na sabuni kabla ya wanachokula maana kabla ya kuosha mboga.

Kuna mama wa kujisaidia kwenye hospitali, anapata kila aina ya dawa wanayohitaji, pia watoto wanapewa malezi, vifaa vya kutosha na madawa ya kutosha.

Kila mtu anafaa kuchukua dawa ya korona kwa sababu mtu akikosa kuchukua hiyo dawa hawezi akaenda popote nchini bila kupata hiyo chanjo, kwa sababu mtu akipata hiyo chanjo huwa anaweza akaenda mahali popote anataka.

Ugonjwa ni kitu mbaya sana. Dawa ni muhimu kwa mtu yoyote ambaye anaskia kuumwa. Dawa ni muhimu kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anaweza kufa bila kupata matibabu.

Mama akijifungua anafaa aangaliwe, watu na familia wote wanafaa waangalie wamletee zawadi kwa sababu anatakikana afurahishwe.

Utumiaji wa madawa zinasaidia kupunguza wagonjwa, ukimeza dawa unafaa uzingatie maneno ya daktari ili uweze kupona haraka.

Moto ni kitu mbaya sana watu ambayo wanaishi porini wazingatie na wasitupe moto kila mahali kwa sababu moto inaweza fika na kuchoma msitu wote.